Hii ni mlango. Matumizi yake ni kuingia au kutoka. Milango ni ya aina nyingi, kuna mlango wa mbao, mlango wa chuma ,mlango wa kioo, mlango wa kuangalia na hii ni nyingine.

Hii ni aina ya ubao, ubao hutumika kutumia kuandika ili iwasaindie wengine. Kuna aina ya ubao, ubao nyeupe, ubao nyeusi. Ubao nyeupe hutumiwa kuandika kwa kalamu, ubao nyeusi hutumia kuandika choka.

Hili ni aina ya vitabu, vitabu yanayopatiwa kwa wanafunzi ili wapate mambo au elimu wafaidike kwa maisha yao. Kitabu yanasaidia nchi ili kutumia kueza kuelewa kwa elimu yao.